Ili kuhakikisha kwamba mbu zisiwapate wewe au familia yako na watoto. Ni muhimu kutumia neti kila unapolala ama dawa ili kuwaua.

Kila mmoja mtoto, mama ata wazee kama huyo wakiwa na barakoa ilibidi wapate chanjo wakati wa corona ili wasigonjeke na kuja kufa.

Mtu anapotoka kutoka chumba la upasuaji, anapelekwa mahali ili kupumzika na kuangaliwa na madaktari hawa watatu wanawake wanaovaa barakoa.

Kulipokuwa na Korona, Waziri wa Afya alihakikisha mikakati na miradi yalichukuliwa ili watu wasipitishe huo ugonjwa , kama vile kuvaa barakoa, kuosha mikono na pia kuchukuliwa joto kabla ya kuingia kwa jumba ama hata duka.

Unapochanjwa ni muhimu kwamba umevaa maski kwa uso ili uonyeshe kwamba unajali afya yako na ule mwingine ambaye unamchanja.

Hili ni hospitali ambalo liko kwa gari ili madaktari waweze kutembea kwa eneo nyingi nchini, wakiwatibu wamama na watoto wao wasife kwa maradhi hasa zisizoeleweka.

Mwanamke huyu aliyevaa shati ya kijani, anafanya kazi katika jiji vijiji, ili kuwasaidia wamama na watoto kupata afya na kunufaika.

Wafanyikazi wa kiafya katika kijiji ni watu muhimu sana kwani hao ndio wanaelimisha wanadamu wanaoishi pale vile ambavyo wanaweza kujikinga na kukinga familia zao dhidi ya madhara.

Daktari huyu ni wa meno na anafunza vile ambabyo kutumia mswaki kusafisha na kuosha meno ili ziwe na afya na unaweza kutoenda kumuona ukiwa na shida au uchungu.

Daktari wa meno huwa anatumia kifaa linalo kioo kuangalia ndani ya mdomo wa yule anayetibu ili asimuumize na aweze kufanya kazi yake vizuri bila tatizo.

Meno na afya yao ni lazima yachukuliwe kwa umuhimu na kila mtu yeyote, kwani meno yako katika uso wako, na watu watakupenda au wasikupende, ikiwa vile ambavyo tabasamu yako inafanana.

Daktari wa meno anamuangalia muugwaji kwa kutumia chombo lenye kioo aangalie meno yake vizuri ili akimtibu asimuumize.

Huyu ni daktari anayefanya kazi katika jeshi. Amevaa barakoa na hapa pahali hapo anampima mama mkongwe kama akona corona virus .

Kwenda kuangaliwa meno na daktari mara kwa mara ni muhimu ili kuhakikisha zibaki ziwe za afya na nyeupe na zisipate shimo zonazoweza kukuathiri na kukupatia uchungu mwingi.

Kusafisha meno na kupiga mswaki ni jambo la muhimu ili kudumisha afya ya meno. Waweza kusugua meno kwa kutumia mswaki wa kununuliwa dukani au kijiti ambayo imeumwa hapo mwishoni.

Vifaa hivi vinatumiwa na daktari wa meno kuangalia vile meno za wagonjwa wake vinaendelea na kama wanaweza kupata nafuu wakiwa na uchungu.

Mwanaume huyu anatabasamu la kupendeza. Pia, meno yake ni za nyeupe na zinalainika, na akai hata kamwe amepoteza jino moja. Hivi ndio mdomo wa mtu ambaye ako na afya yafaa kukaa .

Madaktari hawa wa meno ni wawili akiwa na msaidizi. Alafu mgonjwa ameketi amefungua mdomo na anatengenezwa meno kwa kutumia vifaa.

Meno yanapo poteza ile rangi ya nyeupe, inafaa kuenda kumwona daktari wa meno ili aweze kuyasafisha kuyafanya yawe nyeupe zaidi ili ukitabasamu watu wanatabasamu nawe pia.

Baada ya mporomoka wa ardhi, hawa watu wamekuja wakiwa na wanasiasa, na pia wale wanaotengeneza jumba hizi waone vile ambavyo kumeharibika.

Moto umewaka na ni mwingi hata kote kunakaa kuna moshi ya rangi nyeusi. Moto nao ni wa nyekundu. Wazimamoto wamefika lakini wanakaa hawawezani nayo wamesimama wakiangalia.

Katika soko hizi, kuna bidhaa nyingi kemkem kama machungwa, karoti, nyanya, kitunguu, viazi na mengi mengineyo hata kabeji ukiona kwa umbali.

Msichana amejiunga na vijana barubaru ili kuchimba mtaro kukubalisha maji ya mvua yaweze kupita bila kufurika kwa barabara. Huu ni mradi safi na wakubalika.

Kila msitu iko na miti yake ,msitu ambazo zinapatikana afrika ni tofauti na msitu ambayo itapatikana amerikani. Hata wanyama vile vile wanatofautiana

Kwenye kliniki ama hospitali kuna jokofu zinazotumiwa kubeba zile vitu ambavo visipowekwa ndani pale zitaharibika na kutoweza kutoa mapimo ya ukweli.

Serikali inayojali wananchi wake kwa kuhakikisha kwamba hospitali zina vitanda za kutosha ambazo zaweza kufanya hili kazi ya kuwakalisha na kuwalalisha wagonjwa.

Madaktari wawili waliovaa koti za nyeupe, wamesimama wakiangalia mashini inayotumiwa hospitalini kupima vile ambavyo damu inapitia kwa mwili.

Mwanaume huyu ameumia mkuu unakaa ni kama ulivunjika halafu akafanyiwa upasuaji na viwombo vikawekwa kwa mguu vya chuma ili aweze kupona pia.

Kwenye hospitali unapolazwa, kuna vifaa mbali mbali ambazo hutumiwa kukupima na kukuakikisha kwamba usije ukafa pale ambapo uko kwa hospitali. Mashine ya kupima vile ambavyo moyo unapiga na upumufu wa damu.

Madaktari wanapofanya kazi yao ni lazima waweke recordi za wagonjwa na wanaowatibu. Kama faili kwenye faili na hata karatasi hizo huwa zimeandikwa, kwa maandishi yanayoweza kusomeka .

Kuwa daktari si kazi rahisi sana sana kuwa daktari anayefanya upasuaji wa meno au mwili. Vyombo vyao huwa mengi na lazima yasafishwe kabisa naya wekwe tayari na msaidizi.

Watoto wa kike wasichana, wamesimama kwa mlima iliyojazwa na takataka na vitu vya chafu wakiangalia nyumba zao na nzaozao za mabati chini.

Mwezi wa Mei na wa Juni ni miezi ya kuelimisha watu kuhusu afya ya kiakili ili waweze kujitunza na kujua vile wasipoteze tumaini. Inafaa kama rafiki wao tuweze kuwanufaisha na kuwaambia kwamba hawako peke yao.

Mfungwa huyu ana miguu chafu na hata patipati zake chafu na amefungwa na nyororo pamoja na kufuli, kwani anaweza kujiumiza au kuumiza wengine au hata kutoroka akifunguliwa.

Madawa huja kwa aina tofauti. Kuna zile ambazo ni powder na zile ambazo ni vipele na lazima kuwa cha muhimu umeandikiwa na daktari kabla ambavyo kunywa dawa ama umemuona pale kwa chemist .

Mtoto ambaye ameletwa kwa hospitali na mamake, anakaa kulia kwani anapewa chanjo kwa kudungwa sindano. Hili huwa uchungu, na kufanya watoto wakasirike.

Hapa kuna mwana siasa ambaye anajionyesha kuchukua chanjo ya virusi vya korona Amevaa barakoa, ameketi, naye anaye mhudumia pia amejikinga na anaonekana kuwa msafi.

Ni muhimu daktari anapowatibu wagonjwa wake avae mipira mkononi ili aweze kujikinga kutoka maradhi na pia kukinga wale watoto kutopata majeraha.

Mtoto huyu aliyezaliwa sasa hivi. amefunikwa kwa shuka ya Maasai, na daktari pale anampa zile chanjo za dharura, zinazowekewa watoto punde wanapofunguliwa na mama zao.

Chanjo kupitia maradhi zinazojulikana kuathiri watoto ni muhimu. Wazazi wanafaa kuwapeleka watoto kwenye kliniki ya hospitali ili waweze kupata dawa hizi.

Mtoto amepigwa chanjo kwa mkono wake wa kushoto na imefura kutoa damu kiasi lakini tuna hakika kwamba amekingwa dhidi ya maradhi.

Wamama wakiwa na watoto wao. Wameketi chini wakingoja kupewa chai na uji ili kujilisha na kuwalisha watoto wao, kabla waingie kumuona daktari na kupata matibabu .

Mtoto huyu anapimwa kama ako na homa ya Corona. Amevaa barakoa na hata daktari anayempima amevaa zile nguo za kujikinga dhidi ya maradhi.

Mwanaume huyu mwenye mikono ya rangi ya hudhurungi, anaosha mikono kwa kutumia maji, na anahakikisha kuchukua muda akifanya vile.

Kuosha mikono ni jambo la muhumu sana na ili kuosha vizuri ni lazima utumie sabuni na maji masafi ili tuweze kuhepusha maradhi mbali mbali hii Kenya.

Wanafunzi wamejifunza kutoka wakati wa korona kuvaa barakoa na kuosha mikono kila wakati, ili kuweza kujizuia kupata ugonjwa huo na kupitisha kwa watu wengine.

Kifaa hiki kinatumika sana sana na wanawake na wanaume wanaopenda kuenda mahali kuinua na kutengeneza misuli yao wapate nguvu.

Mwanaspoti anayeonekana anafanya mazoezi, ameweza kushikilia mguu na kuuinua juu ili aweze kutumia vizuri anapocheza mpira wa mguu na asijiumize.

Kuna spoti za aina nyingi. Moja ambayo ni ngumu kuelewa ni ule ya kupigana na kuumiza ili muweze kuiita spoti. Mmoja mwanaspoti amevaa buluu mwingine amevaa nyekundu.

Ukifanya Spoti ya kuendesha baiskeli na unatumia kule ambapo kuna mawe makubwa makubwa unaweza kujipata umeanguka. Kutumia bidhaa za usalama za kichwa mkono na magoti husaidia kutoumia.

Dawa za miti shamba ni mojawapo ya mbinu ambayo mababu zetu walitumia kupona na kujikinga dhidi ya maradhi, kabla ya dawa za kisasa kufika.

Kuna mboga za aina nyingi amabao hutusaidia kupata afya. Kuna mchicha, kuna spinach, kuna kabeji na mengineo. Yote yanalimiwa kwa shamba na ni muhimu mkulima ayachunge.

Mmea huu hutumiwa kama dawa na kizazi kilichopita au wale ambao wanaelewa dawa ya miti shamba na vile ambayo kuvitengeneza na kupa watu ili wasipate kuugua.